Hapa tunaona mambo ya usafiri. Tunamwona huyu ndugu anayeendesha pikipiki akifanya kazi ya bodaboda ,akiwa anapeleka mitungi ambayo hutumiwa kusafirisha maziwa. Mitungi hizi huhakikisha kwamba maziwa imefika ikiwa sawa, maziwa haiwezi haribika na pia haiwezi mwagika ikiwa inasifirishwa njiani.

Tunaona hapa kinachoendelea ni ukulima. Ukulima wa aina ya kufuga mifugo. Wanyama hao ni ng'ombe. Tunaona kwamba hawa ng'ombe wanaonekana kuwa na afya bora na ina maana kwamba mkulima huyu anashughulika na anawatumikia jinsi inafaa. Wanyama hao wamefugwa kwa sababu ya mapato ya maziwa ama kwa sababu ya mapato ya nyama.

Hapa tunaona mazao ya ndizi. Mazao hii ya ndizi inaonyesha kwamba ndizi ni mmea ambao unafanya vyema katika sehemu hiyo ambayo ndizi hii imetolewa. Vilevile, inaashiria kwamba mkulima huyo aliweza kushughulikia ndizi yake vilivyo kwa kuweka mbolea na kwamba pia ndizi hiyo ilipata mvua ya kutosha na hivyo ikatoa mazao zaidi ya hii.

Hapa ni ukulima ndiyo inaendelea. Ukulima ni wa aina ya mimea ya ndizi. Mimea hizi zinaonekana kuimarika na kunawiri zaidi, zinaonekana kuwa na afya bora. Hapa tunaona kwamba mkulima huyu ameweza kushughulikia mimea yake ipasavyo kwa kuwa mimea zimepata afya mzuri kutokana na kuwekwa mbolea na pia kupata maji kwa kwakutosha.

Tunaona kwamba ni shughuli ya kilimo ndiyo inayoendelea katika sehemu hii. Tunaona mimea ya ndizi ambayo yameweza kumea kweli vizuri, yamenyooka kuashiria kwamba sehemu hii imewekwa mbolea ama imepata maji ya kutosha ama imepata yale vitu vyote ambayo vinahitaji ili kuweza kuimarika na kupata mazao vilivyo. Hivyo hii ni upanzi wa ndizi .